Wachezaji ambao wameinua kikobe juu na wanaonekana wachangamfu mno, mmoja wao ameinua mpira, jambo ambalo linaonyesha wao ni wanakandanda, wamevaa mavazi ya kuchezea ambayo yanafanana na kamba yenye rangi za Kenya yenye dhahabu shingoni.

Jengo la Huduma Kenya, wanaume wanne wanatoka ndani wakiwa kwa mazungumzo. Askari amesimama karibu na lango, gari ya serikali limeegeshwa kando na muonekano wa mtu wa kiume ambaye ammevaa kaptura. Bango lenye rangi nyekundu ambalo limeandikwa maandishi meupe kwenye dirisha .

Kundi la wasichana ambao wamevaa mavazi ya kucheza. Wanacheza mpira wa neti. Nje ya kiwanja kuna watu ambao hawatazami wachezaji hao. Jambo ambalo linaonyesha kwamba wanafanya mazoezi tu kabla ya kucheza.

Wachezaji wanane wa kiume ambao wamesimama kwa kikundi kwa minajili ya kujiandaa kwa maombi, kabla ya kuanza kucheza. Mmoja wao amevalia tofauti na wengine, ambayo inaonyesha yeye ni mlinda lango.

Watu ambao wameketi na wengine wamesimama ndani ya chumba cha serikali cha kupeana huduma. Wengi wao wakiwa wanawake na wamepanga foleni. Wamevalia mavazi ambayo si ya kirasmi. Na wanaonekana ni wa maeneo ya mjini.

Cheti cha kuzaliwa ama kwenye jina la mzaliwa majina ya wazazi wote na vitu vingine muhimu vimebanwa alizaliwa katika hospitali ya Embu na niwa jinsia ya kike.